Mfanyakazi wa afya katika kituo cha afya cha jamii cha Kibera huko Nairobi, akihudumia mgonjwa. Mfanyakazi huyo amevaa barakoa na anaonekana akichunguza nyaraka. Kituo hicho kina mabango ya huduma za afya ya jamii, yakisisitiza umuhimu wa huduma za afya zinazopatikana kwa urahisi katika jamii.

Chumba cha upasuaji hospitalini chenye madaktari na wauguzi wengi wakiwa wamevalia mavazi maalum wakifanya upasuaji. Vifaa mbalimbali vya matibabu na taa za upasuaji zinaonekana. Hii inaashiria huduma za matibabu na vifaa vya kisasa.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga na maambukizi akisimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani na ameunganishwa na mashine za matibabu. Hii inaashiria huduma za afya hasa huduma za wagonjwa mahututi na umuhimu wa vifaa vya matibabu.

Mwanamke mzee anapokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya huku kukiwa na sanduku la baridi la chanjo karibu. Wazee wengine wamesubiri zamu yao na ukuta una michoro ya afya. Hii inaashiria juhudi za kutoa huduma za afya kama chanjo kwa jamii ya wazee.

Mgonjwa kitandani hospitalini amewekwa vifaa vya kupumua akihudumiwa na wafanyakazi wawili wa afya waliovalia mavazi kamili ya kujikinga. Inaonekana ni chumba cha uangalizi mahututi labda kikiwapa huduma wagonjwa ikionyesha hali ya dharura na kujitolea.

Kliniki ya rununu ya beyond zero ikitoa huduma za afya mashinani. Wataalamu wa afya wanaonekana wakihudumia watu nje ya kliniki hio wakisisitiza umuhimu wa afya ya jamii na kufikia maeneo yasiyofikiwa kwa urahisi.

Lori nyeupe la mobile clinic lenye maandishi hatua kwa afya bora , likiwa limepaki. Lori hili linaashiria huduma za afya zinazotolewa kwa jamii, kama vile kliniki za simu ambazo ni muhimu sana, kwa kutoa huduma za matibabu kwa urahisi.

Mfanyakazi wa afya jamii, huenda kutoka shirika la Unicef, akiwa amevaa barakoa na furaha yenye ujumbe wa afya. Akizungumza na watoto watatu, katika mazingira ya makazi duni au kijiji. Anaonekana akiwapa elimu au taarifa muhimu kuhusu, afya. Hii inaonyesha shughuli za uhamishaji au utoaji wa huduma za afya katika jamii.

Kundi la watu, ikiwemo wanaume na mwanamke mmoja wameketi katika kile kinachoonekana kuwa mkutano. Mbele, mgongo wa mtu aliyevaa fulana ya bluu yenye maandishi COMMUNITY HEALTH WORKER inaonekana. Baadhi ya watu wengine pia wamevaa fulana za bluu zikiashiria wanaweza kuwa sehemu ya shirika au mpango huo. Mazingira yanaonekana kuwa nje au chini ya ukumbi.

Kikundi cha watu wazima wakiwa kwenye mkutano au mafunzo ndani ya ukumbi. Baadhi yao wamevaa fulana zenye nembo zikionyesha kuwa ni sehemu ya programu ya afya ya jamii. Hii inasisitiza juhudi zinazo fanya kulea na kuelimisha jamii kuhusu maswala mbalimbali ya afya na ustawi.

Wataalamu wa afya, labda wanawake wawili kwa kuwa wamevalia sare nyekundu na kijani, wakifanya kazi kwa meza iliyojaa vifaa vya matibabu kama vile chupa za maji na vifaa vya majaribio pengine katika klinki ya nje au kambi ya afya.

Tabasamu nzuri la mwanamke, likisisitiza umuhimu wa afya bora ya meno. Tabasamu hili linaweza kutumika kukuza huduma za afya ya memo, zikionyesha matokeo ya kutunza afya ya kinywa.

Kinywa cha mtoto kikichunguzwa na mikono iliyovaa glovu, ikifichua maneno ya watoto wenye dalili ya matatizo. Hii inaashiria umuhimu wa huduma za afya ya meno kwa watoto, zikipatikana katika maeneo ya jijini. Na jinsi uchunguzi wa mapema unavyoweza kusaidia kuzuia matatizo makubwa ya meno.

Kinywa Cha mtu mwenye ngozi nyeusi kidole kinonekana, kikinyanyua, mdomo wa juu na kufichua fizi zenye afya ya meno meupe yaliyopangika vizuri. Utumiaji huu unaweza kuwa katika muktadha wa elimu ya afya ya kinywa, Matangazo ya bidhaa za meno au kampeni za uhamishaji kuhusu umuhimu wa utunzaji wa meno.

Kundi la wataalamu wa meno, labda wanafunzi au madaktari, wakiwa wamevaa barakoa na kanzu nyeupe wakishughulikia vifaa vya meno kwenye meza. Inaashiria mafunzo au kazi inayohusiana na afya ya meno na inaweza kuwa katika chuo kikuu au kituo cha mafunzo ya afya huko jijini.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi ukifichua meno ya juu na ya chini pamoja na ufizi unaoyazunguka. Meno yanaonekana kuwa meupe na yamepangwa vizuri. Hii inatoa taswira ya karibu sana ya afya ya kinywa.

Mwanamke anayeonekana akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha mti jambo ambalo ni desturi ya kawaida katika jamii nyingi ikiwemo hapa Kenya. Anatumia kijiti hicho kusugua meno yake akionyesha njia asilia ya kitamaduni na kudumisha usafi wa meno.

Ni mtu akipatiwa huduma ya usafishaji wa meno kitaalam. Huduma wa afya ya meno ni muhimu sana likihakikisha watu wanakuwa na tabasamu mzuri na afya bora ya kinywa. Jambo muhimu kwa ustawi wa jamii.

Ni kambi ya matibabu ya meno hapa Kenya, labda katika shule. Daktari wa meno anaonekana akiwa amevalia mavazi ya kujikinga, anaonekana akimhudumia mtoto aliyelala kwenye kiti cha mbao. Kila mtu, kila kitu kinaonekana kikifanyika nje chini ya mti, ikionyesha huduma za afya zinazotolewa jamii.

Mwanamme akitumia kijiti cha kunyolea kusafisha meno jambo linalo ashiria njia za jadi za kutunza afya ya kinywa. Hata hivyo huduma za kisasa za meno zinapatikana kwa wingi kwa ajili ya afya bora ya kinywa.

Kinywa wazi cha mtu, ambapo mkono wenye glavu ya bluu ya daktari anatumia kifaa kidogo cha bluu kupaka ndutu fulani kwenye meno meupe. Hii inaashiria utaratibu wa matibabu ya meno, labda upakaji wa Flouride au kusafisha meno hospitalini au kliniki nchini Kenya.

Mtaalamu wa meno, akiwa amevaa glovu za bluu akimtoa jino mgonjwa kwa kutumia zana maalum. Mdomo wa mgonjwa umefunguka sana na meno yake mengine yanaonekana meupe na safi. Hii inalenga sana mchakato wa utoaji wa jino ikionyesha umakini na utaalam wa kazi za meno.

Wataalam wa afya wamevalia sare nyekundu na barakoa, wakitayarisha vifaa vya kimatibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Hii inaashiria huduma za dharura na majibu ya majaga yanayohusisha usafiri wa anga, ikionyesha utayari wa kutoa msaada wa haraka wa kimatibabu.

Lori jekundu la zima moto na watu wakiwa wamevalia sare karibu nao. Mwanaume mmoja akiwa amevaa shati jeupe na tai, anashikilia kifaa mkononi mwake labda redio. Kuna viashiria vya barabarani vya rangi nyeusi na njano na majani ya kijani kibichi. Maneno protection wall yanaonekana nyuma ya jengo. Inaonekana kama tukio la dharura au zoezi la ulinzi.

Kundi la wanaume wakipakia mifuko ya WFP kwenye boti ndogo mtoni. Jambo linaloashiria shughuli za msaada wa binadamu au usambazaji wa chakula, pengine kufuatia mafuriko katika maeneo mbali mbali.

Mandhari pana ya milima mikubwa yenye misitu minene na mabonde ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe makubwa na bluu safi. Kuna barabara inayopita katikati ya mandhari ikionyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira. Ni mandhari ya kuvutia na ya amani.

Aina mbalimbali za jamii za kunde na nafaka kama vile maharagwe meusi, maharagwe mekundu, ndengu, chengere na chickpea , zikiwa zimewekwa kwenye bakuli za udongo kwenye gunia ndogo. Zinavutia macho kwa rangi zake tofauti na zinaonekana tayari kwa matumizi vikisisitiza umuhimu wa vyakula hivi vya kiafya.

Gari jekundu labda Saturn Aura lililoharibiwa vibaya na miti mikubwa iliyoanguka juu yake. Matawi na mbao zilizovunjika zimefunika gari lote. Hii ikionyesha hali ya hewa mbaya iliyotangulia kama vile dhoruba na upepo mkali na inaashiria athari za majanga ya asili.

Chumba cha x-ray ndani ya kituo cha afya. Kuna mashine ya x-ray ya GE, ikionyesha vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa huduma za uchunguzi wa kimatibabu. Hii inasisitiza uwezo wa miundo mbinu ya afya katika kutoa huduma muhimu kwa wakazi.

Chumba kinaonekana kama maabara au kituo cha afya chenye sakafu safi ya rangi ya mchanga. Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara amesimama karibu na meza. Kuna jokovu ndogo lenye alama ya bio- hazard na vifaa vingine vya maabara. Pia kuna ishara zinazosema sample triangle area na clean up documentation area . Kuna mlango wa buluu unaoonekana kwa mbali.

Kifaa cha hospitali kinachotumika kusitiri vifaa; ambacho kinaonekaa kama stima inayotumika kusafisha vifaa vya matibabu. Kifaa hiki ni muhimu katika hospitali na vituo vya afya, kwa ajili ya kuhakikisha usafi na usalama wa vifaa na kupunguza maambukizi.

Muuguzi au mhudumu wa afya akimwangalia mtoto mdogo aliyelala ndani ya incubator ya hospitali. Mtoto amevaa nepi tu na kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyoonekana karibu na incubator . Muuguzi amevaa sare yenye michoro ya mua na chumba kina kuta za rangi ya pinki. Hii inaashiria mazingira ya wodi ya watoto wachanga.

Troli ya chuma yenye magurudumu inayotumika hospitalini. Ina vitu mbalimbali vya matibabu kama chupa za dawa, vifaa vya sindano na mfuko wa takataka wa zambarau. Troli hii inaonekana kutumika kusongeza vifaa kwa urahisi katika mazingira ya hospitalini.

Vifaa viwili vya kusaidia watu kutembea vikiwa vimeegeshwa kwenye chumba cha buluu, labda katika hospitali, kliniki au nyumbani zikionyesha vifaa vya vinavyotumika kusaidia watu wenye uhitaji wa kutembea.

Gari la kubebea wagonjwa, jeupe likiwa limeegeshwa nje ya jengo. Milango ya nyuma ya ambulance imefunguliwa. Inaonekana kama Iko kwenye eneo la hospitali au kituo cha afya ikisubiri au baada ya misheni. Gari hilo linaonekana kuwa na vifaa maalum vya kubebea wagonjwa na Iko tayari kwa huduma za dharura ambazo ni muhimu sana katika eneo la jiji.

Vifaa vya maabara vya kimatibabu, ikiwemo darubini na mashine ya CourseLab .. Vifaa hivi ni muhimu sana katika hospitali na vituo vya afya kwa ajili ya kufanya vipimo na kutoa huduma bora za matibabu.

Mtaalamu wa afya, labda nesi au daktari akifanya kazi katika mazingira ya hospitalini. Inaonyesha kujitolea kwa watoa huduma za afya katika kuhakikisha ustawi wa jamii, jambo muhimu sana kwa afya ya umma.

Bango linalohusu siku ya afya ya akili duniani. Bango linaelezea baadhi ya changamoto za akili kazini na unyogofu wa waziwazi. Pia linaonyesha daktari aliyeonekana mwenye mawazo likisisitiza umuhimu wa kuzungumza masuala ya afya ya akili.

Mwanamke amekaa chini akionyesha dalili za msongo wa mawazo au mawazo mengi huku akishika kichwa chake. Ishara za mawazo yanayochanganyikana na maswali yanaonekana juu ya kichwa chake zikiwakilisha hisia za wasiwasi na mfadhaiko. Hii inaashiria umuhimu wa afya ya akili.

Mwanamke anaonekana kuwa na mawazo mengi na mkazo. Kuna saa na alama za kuuliza zikizunguka kichwani mwake zikionyesha labda shinikizo la muda, machafuko au wasiwasi. Pia kuna ndege za karatasi zikionyesha mawazo yanayopeperuka. Hii inawakilisha changamoto za afya ya akili kama vile msongo au mawazo au ADHD .

Dawa muhimu kwa mifugo inayoitwa BUVANOL Injection inatumika sana kutibu ugonjwa wa East Coast Fever . Dawa hii inasaidia kupambana na vinyerea vinavyosababisha ugonjwa huo. Ni bidhaa kutoka kampuni ya Bimeda na kama ilivyo kwa dawa zote, ni muhimu sana kuhifadhi mbali na watoto na kuitumia tuuh kwa matibabu ya wanyama kama ilivyoelekezwa na mtaalamu wa mifugo.

Wataalam wa afya wakimhudumia mtoto mchanga, labda wakimpa chanjo au kumfanyia uchunguzi. Hii inaashiria huduma muhimu za afya ya mama na mtoto zinazopatikana, ambazo zinahakikisha watoto wanapata malezi bora tangu kuzaliwa.

Muuguzi akiwa amevaa glovu za blue akimpatia mtoto mchanga chanjo ya mdomo. Mtoto amekaa mikononi mwa mama yake ambaye pia amevaa barakoa. Inaonekana kama kituo cha afya au kliniki ambapo chanjo za watoto hufanyika.

Mama akimshika kwa upole mtoto wake mchanga hospitalini, ikisisitiza huduma za watoto wachanga na umuhimu wa afya ya uzazi. Hii inaonyesha uangalifu na upendo unaotolewa na kwa watoto wapya waliozaliwa.

Mtoto mchanga amelala hospitalini akiwa na vifaa vya kimatibabu karibu naye. Hii inaashiria huduma ya afya za watoto, muhimu katika kutoa matibabu na uangalizi maalum kwa watoto. Hali hii inaweza kupatikana katika hospitali.

Mtu akiosha mikono kwenye kituo rahisi cha kunawia chenye pipa la blue na sabuni. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya, hasa katika maeneo yenye changamoto za maji na vyoo.

Wanariadha wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa barabarani katika mazingira ya kijani kibichi. Mwanamke anaonekana akishika goti lake akionyesha maumivu, huku mwanamume akimsaidia na kumwangalia kwa wasiwasi, labda amepata jeraha wakati wa mazoezi. Inaonekana kama tukio la matibabu ya michezo au jiraha dogo wakati wa kukimbia au mazoezi.

Mtu akishika kifudo cha mguu. Labda kutokana na maumivu au jeraha. Akiwa ameketi kwenye nyasi. Amwva kiatu cha mchezo, chenye langi ya kahawia, machunwa na sora nyeupe. Hali hii inaweza kuashiria kifudo cha mguu kilichosokota au jeraha ringine la michezo. Na inatukimbusha umuhimu wa huduma za afya hasa katika tiba ya michezo.

Bodia anayepokea ngumi kali usoni kutoka kwa mpinzani wake, anaonekana akiumia na maji au jasho likimwagika. Hii inakumbusha, juu ya ugumu wa mchezo huu wa mapigano na uwezekano wake wa kusababisha majeraha makubwa.

Mchezo wa raga ambapo wachezaji wawili wameanguka chini huku mchezaji mwingine akitembea. Inaonekana kuna mchezaji mmoja amejeruhiwa mguu kama inavyoonekana kwenye duara jekundu, huku refa akisimama karibu. Hii inaashiria tukio la kimchezo lenye uwezekano wa jeraha.

Mgumu mmoja kuanzia katikati ya ndama hadi vidole vya mguu. Sehemu ya kifundo cha mguu na mguu wote inaonekana kuwa imevimba na kubadilika rangi ikiwa na rangi nyeusi, iliyokolea ikionyesha uwezekano wa jeraha au tatizo la kiafya. Kuna alama nyepesi, zinaoonekana kwenye ngozi karibu na kifundo cha mguu.

Huyu ni wanasoka ambaye anaonekana kuwa keeper akiwa ameanguka chini uwanjani labda baada ya kuumia. Amevaa jersey ya keeper ya kijani kibichi na glavu. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za matibabu ya michezo.

Mmea wenye majani marefu, na membamba, na ya kijani kibichi, ukining'inia, au uking'ang'ania, kwenye kigogo cha mti, au uzio wa mbao. Ardhi inaonekana kuwa na nyasi, au mimea mingine.

Mmea wa mbarika ukiwa umekua kwenye udongo wenye mawe na nyasi kavu. Majani yake makubwa yenye umbo wa kiganja yanaonekana wazi na inaonekana kupigwa na jua. Hali ya hewa inaonekana kuwa kavu.